Katikati picha hii naona malenge na batanachi. Malenge inawezwa kupikwa na kukulwa hivo ama pia inaweza kubondwa na vyakula vingine. Batanati mtu anaweza kutumia kupika chapati ama pia mandazi. Inasaidia huwezo wetu Wa Kuona na misuli.

Katika picha hii tunaangalia sehemu ya soko la mitumba ambapo majumper kadhaa yamekutana yakiwa bado hayajapangwa. Yanatapakaa kwenye kitambaa ama ni katika gunia, mbele kuna jumper la rangi la machungwa ambacho ni cha kipekee na kinavutia sana.

Katika picha hili nawaona wamama pale sokoni wanauza bidhaa mbali mbali kati ya bidhaa wanazoziuza ni maembe, machungwa, (avocado), kitunguu, karoti, nyanya na ndizi, pia ninaona kijana mmoja anaesimama. Kwa mafikira zangu, nafikiria ananunua hizi bidhaa.

Katika picha hii kuna avocado zengine bado kijana kibichi Na zengine zikiwa na rangi ya udhurungi tulivu, hii ni ishara ya kuwa yamekomaa vizuri, kando yake kuna machungwa yakung'aa hii ni rangi ya dhahabu ambayo inaonesha kuwa pia yamekomaa pia kuna maembe na fenesi yote inaonesha kuwa yamekomaa na yanaweza kuliwa wakati wote.

Katika picha hii naona sokoni. Katika picha hii naeza kuona viazi, mahindi mbichi, karoti, nyanya ndimu, maembe, pilipili hoho na ndizi ambazo zimeiva. Pia naona wamama wengine hapo kando wanafanya kununua bidhaa mbali mbali.

Katika picha hii naona gari kubwa aina ya trela yenye rangi nyeupe. Ambayo imebeba gari ndogo ya rangi samawati juu yake. Gari hili ndogo limewekwa juu ya sehemu ya nyuma trela. Eneo la arthi linaonekana liliwa na unyevunyevu ishara kwamba mvua ilienyesha muda mvupi ulio pita. Labda ni matumi yaliyo pungua ama barbara Bado ina.

Katika picha hili naona duka. Kando ya duka naona kiti na pia naona mtu hapo ambayo nafikiria ni mteja ambaye ananunua kitu. Duka hili linauza bidhaa kadhaa wa kadhaa zinazotumika nyumbani ama popote mle.

Katika picha hii, naona kuwa ni soko la vipodozi za wanawake. Moja kati ya vipodozi hivi ni hizi shanga. Pia naona mkoba, mkoba wa kila aina. Hizi vitu zinapatikana sana sana na maasai. Wao ndio wanaunda na pia wanauza.

Katika picha hii tunaona matunda ya shambani. Tikiti maji hizi zimepangwa kwa umaridadi, ni kubwa zenye rangi ya kijani iliyochanganyika na michirizi ya kijani kibichi. Zinaoneka kuwa bado ni mbichi bado hazijakatwa lakini sura zake mviringo na mrefu. Pembeni ya tikiti maji kuna maembe ingawa haijaonekana vizurii.

Picha hii inaonyesha safu ya magari mengi yaliyoeheshwa kando ya barabara. Mwanga unaelekezwa na mwanga wa kawaida. Magari hayo yamepangwa kwa mstari mmoja inayoonekana safi kabisa. Magari haya yanaonekana kuwa mapumzikoni ama ya kuuzwa.

Katika picha hii inaonyesha soko la kienyeji lililojaa bidhaa safi na za kuvutia. Mbele kabisa kuna mananasi ya kijani iliyochanganyika na manjano, ishara ya kwamba ndani una utamu unaovutia wengi sana. Pia kuna mahindi mbichi bado yako kwenye maganda yao ya kijani kibichi. Inavutia wengi.

Picha hii inatuonyesha meza ya mbao. Na juu yake kuna pesa zenye thamani ya shilingi elfu nne. Noti zimepangwa zikiwa mpya na zimepangwa kwa orodha mzuri. Pia ni noti za rangi ya urujuani.

Katika picha hii naona ni soko. Hili soko ni soko la nguo. Nguo hizi ni nguo aina ya mtumba. Mtumba ni nguo ambazo zilikuwa zishavaliwa hapo awali na kwa sasa zimerudishwa sokoni. Naweza kusema ya kwamba hizi nguo ni nguo za watoto, nguo za kila mtu kwa jumla.

katika picha hii naona gari magari mingi. hili gari la mbele ni la rangi la silver . hili gari lina gurudumu nne. Pia ninaona iko na kioo ambacho kinatumika kuona gari linalokuja na nyuma. Pia naweza kuona iko na taa ya mbele na nyuma.

Picha hii inaonyesha vijana wawili wamesimama mbele ya duka la MPESA. Ikiwa ni duka ndogo ambayo imeandikwa juu yake MPESA na michoro ya nyeupe. Kijana wa kwanza amevaa shati nyekundu na kofia nyekundu. Wa pili amevalia longi samawati na.